Duka dogo ambalo linauza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo. kila mmoja ikiwa na kibandiko kinachoonyesha matumizi Pamoja na jina la bidhaa hizo ambazo zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka dogo, linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo ya plastiki na vifungashio vidogo vikiwa vimepangwa katika rafu za mbao zilizopo ukutani.

Muuzaji pamoja na mnunuzi wakiwa wamesimama katika duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo na kupangwa kwenye rafu za mbao la duka hilo, zingine zikiwa katika vifirushi vidogo vilivyoegamizwa sehemu ya ukutani.

Dawa za wanyama wa kufuga maalumu kwa mbwa na paka, ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa ndogo ya plastiki, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu, ambalo utumika kuifadhia chupa hiyo.

Dawa ya mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu kama vile kupe, chawa au mbung'o ambao huishi katika ngozi au manyoya ya wanyama kama vile ng'ombe, kondoo, mbuzi ikiwa imehifadhiwa katika kopo la plastiki.

Dawa ya mifugo maalumu inayotumika kwa kuku, kuwasaidia kukua kwa haraka ikiwa imehifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki ikiwa na jina la dawa hiyo pamoja na picha ya kuku wawili.

Dawa ya wanyama au mifugo ambayo inatumika kuua vijidudu, kama vile: chawa, mbung'o au kupe; ambao wanapenda kuishi katika manyoya au ngozi ya wanyama, kama vile: ng'ombe, kondoo au mbuzi; ikiwa imehifadhiwa vizuri katika kikopo cha plastiki.

Dawa ya wanyama wa kufugwa maalumu ikitumika kwa mbwa ambayo ipo katika mfumo wa vidonge, pembeni kukiwa na boksi lililotengenezwa kwa karatasi ngumu ambalo huhifadhia dawa hizo, ikiwa na jina pamoja na matumizi yaliyoandikwa kwenye boksi.

Duka dogo ambalo linauza bidhaa mbalimbali ikiwemo; pembejeo za kilimo, pamoja na dawa za mifugo ambazo zimehifadhiwa katika chupa au makopo ya plastiki, ambayo yana vibandiko vinavyoonyesha jina la dawa hiyo na matumizi yake, zikiwa zimepangiliwa katika rafu za mbao.

Dawa ya mifugo kama vile ng'ombe, mbuzi, kondoo ambayo ni ya kimiminika ikiwa imehifadhiwa vizuri katika chupa na kufungua ili isimwagike, kukiwa na kibandiko kwenye chupa hio kinacho onyesha jina la dawa hio pamoja na namna ya kutumia.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa ndani ya jengo ambalo lina vifuko au vifurushi vidogo, vilivyo hifadhi pembejio za kilimo kama vile mbolea au mbegu za mazao mbalimbali.

Vijana wa kiume wakiwa wanafanya kazi ya kubeba magunia au vifurushi vilivyo na pembejeo za kilimo, wakitoa katika gari kubwa na kupelekwa sehemu ya mauzo.

Jengo kubwa na refu la ghorofa mbili, likiwa lina duka lenye mlango mpana wa chuma, juu kukiwa na bango lililoonyesha kuwa pembejeo za kilimo zinapatikana mahali hapa.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa mbwa na paka, ambayo inatumika kutibu maungio ya mifupa ili kuwasaidia kutembea vizuri, ikiwa imehifadhiwa katika boksi lililotengenzwa kwa karatasi ngumu.

Dawa ya wanyama maalumu inayotumika kwa kuku ikiwa imehifadhiwa katika kopo, iliotengenezwa kwa plastiki na kufungwa vizuri. Kikiwa na kibandiko ambacho kina maandishi yanayoonyesha jina la dawa hilo pamoja na namna ya kutumia.

Mama akiwa ndani ya duka dogo linalouza pembejeo za kilimo pamoja na dawa za wanyama, ambazo zimehifadhiwa katika makopo, zingine zikifungwa katika mifuko ya plastiki na kupangiliwa katika rafu za mbao, zilizopo ukutani.

Dawa kwa ajili ya mifugo maalum ikitumika kwa kuku iliyohifadhiwa, vizuri katika kopo dogo lililotengenezwa kwa plastiki pembeni, kukiwa na dawa hiyo hiyo iliyohifadhiwa katika paketi iliyotengenezwa kwa plastiki

Vijana wawili waliovaa kofia kichwani miwani na barakoa wakiwa katika kiwanda ambacho kinafanya shughuli za ufugaji wa vifurushi vidogo vidogo vilivyo na pembejeo za kilimo.

Pembejeo za kilimo ambazo ni mbolea, zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo, na kupangiliwa, zikiwa zimepandiana katika ghala, zikisubiri kupelekwa mashambani kwa ajili ya kutumika.

Dawa za mifugo kama vile: ng'ombe, mbuzi, farasi, ambazo zinatumika kutibu minyoo, zikiwa zimehifadhiwa katika boksi, liliotengenezwa kwa karatasi ngumu, ili zisiweze kuharibika.

Vifurushi vidogovidogo vingi, vilivyobebanishwa vikiwa na pembejeo za kilimo kama vile; mbegu za mazao au mbolea, zikibebwa kupitia kigari kidogo ambacho kinatumika kuhamisha vifurushi hivyo kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine.

Mwanamke akiwa amesimama katika mazingira ya shamba lililopandwa zao la mahindi, akiwa anafanya shughuli ya uvunaji wa zao hilo, akihifadhi katika vifurushi ili kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amebeba kifurushi kidogo kilichojaa zao la mahindi akimwaga chini na kusambaza katika turubai, lililotandikwa ili yaweze kukauka na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu ambavyo vimevunwa kutoka katika mashamba na kumwagwa au kukusanywa katika sehemu moja ili viweze kupigwa na jua na kukauka kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mama akiwa amesimama kwenye shamba kubwa lililopandwa migomba mingi kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka. Migomba hiyo ikiwa imetoa mikungu yenye ndizi zilizokomaa ambazo zinapelekwa masokoni kuuzwa.

Vijana wawili wa kiume wakiwa wamesimama katika shamba lililo na miti mingi ya mikahawa yenye matunda ya rangi ya kjani na nyekundu, wakiwa makini katika kuchuma matunda hayo na kuyahifadhi katika kapu dogo ili kwenda kuuzwa masokoni.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa wanafanya shughuli ya kuchambua zao la mbegu za kahawa wakikusanya katika magunia, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba mirefu iliyooteshwa katika shamba kubwa, ikiwa inatoa zao la ndizi ambazo zinakuwa katika mikungu inayoning’inia kwenye migomba hiyo, zikiwa zimepandwa kwa ajili ya mauzo.

Vijana wa kiume na wa kike wakiwa katika shamba, wakifanya zoezi la uvunaji wa zao la vitunguu, wakivichimba kutoka chini na kukata mimea ambayo huota katika vitunguu hivyo, kisha kuanikwa kwenye jua ili vikauke, kwa ajili ya kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la nyanya, wakiwa wanafanya zoezi la uvunaji wa nyanya hizo za rangi nyekundu, na kuzipanga katika makreti meusi, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa miti mingi ya mikahawa, akiwa makini katika kukagua mbegu za zao hilo kama zimesha komaa au kua tayari kwa ajiri ya kuvunwa na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Mkulima wa jinsia ya kike aliyevaa kofia kichwani akiwa amesimama katika shamba lililopandwa mananasi ambayo yamevunwa na kupakizwa katika gari kubwa, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la mahindi kwa ajili ya biashara, wakiwa wanafanya shughuli za uvunaji kwa kukata mimea hiyo na kuikusanya chini ili kukwanyua mahindi, kuyaandaa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Vijana wa kike na wa kiume wakiwa wamebeba ndoo kubwa zenye mbegu la zao la kahawa, wakimwaga katika sehemu ya chini ili kuchagua zilizo nzuri na kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Mkulima akiwa katika shamba lililopandwa mboga za majani akiwa anavuna mboga hizo na kuzipangilia katika kreti la rangi ya njano, akipeleka sokoni kwa ajili ya kuziuza.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la nyanya kwa ajili ya biashara, ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu, ambayo miziz yake ipo katika vifurushi vidogo vyeupe, wakiwa wanakagua nyanya hizo kama zipo tayari kupelekwa masokoni.

Mkulima aliyesimama katikati ya shamba lililopandwa mboga za majani aina ya kabichi, ambazo zimestawi vizuri zenye majani ya rangi ya kijani, zikiwa tayari kwa kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la pilipili hoho zilizopandwa katika shamba kubwa, zikiwa zimeshavunwa kwa kuchumwa katika mimea zilizootea na kuhifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kundi la watu wa jinsia ya kike na kiume, wakiwa wanachambua mbegu la zao la kahawa, wakichagua mbegu nzuri na kuziweka sehemu moja ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume akiwa amesimama katika shamba kubwa lenye miti mingi ya mikahawa, akiwa anachagua matunda ya zao hilo akiangalia kwa makini kama ipo tayari, ili kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba kubwa lililopandwa zao la karoti, wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji wa karoti hizo, kwa kuzichimbua kutoka katika ardhi, kisha kuziosha na kuzipanga katika magunia makubwa, ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume akiwa amechuchumaa kwenye shamba kubwa liilopandwa miti mingi ya mipapai, akiwa anakagua tunda hilo kama limeshakomaa au kuwa tayari kwa ajili ya kuvunwa na kupelekwa masokoni kwa mauzo.

Zao la nyanya ambazo zimeshavunwa kutoka mashambani, zikiwa zimeifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi na nyekundu, zikiwa zinasubiri kuuzwa au kununuliwa.

Ulimaji wa zao la mihogo ambayo imesha vunwa kutoka shambani na kuhifadhiwa katika magunia marefu ya rangi nyeupe na njano, yakiwa tayari kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni akiwa anaegemea zao la kabichi ambazo tayari zimeshavunwa na kupangwa katika kundi kubwa, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Migomba mingi ambayo imejikusanya sehemu Moja ikiwa imetoa Zao la Ndizi ambayo imekomaa, ikiwa tayari kwa kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Kijana wa kiume aliyevaa mabuti miguuni, akiwa amesimama katika shamba kubwa lililopandwa zao la vitunguu kwa ajili ya biashara, vikiwa vinapata maji kutoka katika mabomba marefu yaliyolazwa na kutobolewa matundu madogo.

Uuzaji wa zao la mananasi ambayo yamehifadhiwa katika makreti ya rangi nyeusi, yakiwa yanaandaliwa vizuri ili kupakizwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu na kupelekwa kwenye mauzo.

Vijana wawili ambao wapo katika shamba lililopandwa zao la viazi vitamu, wakiwa wanafanya shughuli ya kuvivuna wakivichimbua chini na kupanga katika makreti ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la nyanya zilizopandwa katika shamba kubwa na kustawi vizuri kutoka katika miche mirefu zikiwa za rangi nyekundu na kijani ambazo hupelekwa madukani au katika masoko kwa ajili ya kuuzwa.

Shamba kubwa lililopandwa miti mingi ya mipapai, iliyojipanga katika mstari ulionyooka, ikiwa na matunda hayo yamejikusanya katika mti mmoja, yapo tayari kwa ajili ya mavuno na kupelekwa sokoni kwa kuuzwa.

Ulimaji wa migomba iliyostawi vizuri katika shamba kubwa, ikiwa na matawi marefu ya rangi ya kijani pamoja na mikungu iliyo na ndizi nyingi ambazo zimekomaa na ziko tayari kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu vilivyopandwa katika shamba kubwa kukiwa na mabomba ya maji yaliyolazwa ambayo yametobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone. Vitunguu ivyo vikiwavimetoa mimea ya kijani ikimaanisha vipo tayari kwakuvunwa na kupelekwa sokoni kwa mauzo.

Wakulima wakiwa katika shamba lililopandwa zao la karoti wakiwa wanafanya shughuli ya uvunaji kwa kuchimbua chini na kupangilia katika magunia marefu, ili kupelekwa sokoni kwa ajili ya mauzo.

Bustani kubwa ambayo imepandwa mazao mbalimbali ya mboga za majani, zilizostawi vizuri katika makundi ya zao la aina moja, yakiwa tayari kwa mavuno na kupelekwa sokoni kwa ajili ya kuuzwa.

Zao la mahindi yaliyovunwa mashambani yakiwa yamening'inizwa katika fito refu za miti ambapo mahindi hayo hukaushwa kwa mwanga wa jua ili kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo.

Zao la nyanya ambazo zimepandwa kwa ajili ya biashara zikiwa zimestawi katika mimea mirefu, chini kukiwa na mabomba ambayo yametobolewa matundu madogo, yakidondosha maji kwa njia ya matone.

Wakulima wanne wakiwa katika mazingira ya bustani ndogo iliyolimwa vizuri kwa mpangilio wa matuta, wakiwa wanapanda mbegu za mazao wakitumia mikono kwa kuchimba mashimo madogo na kufukia mbegu hizo.

Wakulima wawili wakiwa katika shamba dogo lililopo mbele ya makazi ya watu, likiwa limepandwa mazao mbalimbali ambayo huvunwa na kupelekwa masokoni kwa ajili ya mauzo .

Mkulima akiwa ameinama katika shamba, lililopandwa zao la nyanya, ambazo zimekua kutoka katika miche iliyopandwa katika vifurushi vidogo vya rangi nyeusi vilivyo na udongo.

Mashine ya kisasa ambayo husukumwa kwa kutumia mikono, yenye injini inayotumia mafuta ambayo inazungusha chuma chenye ncha Kali, kinachotifua ardhi au udongo ili kurahisisha kazi wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo ina matairi mapana ya mbele na ya nyuma madogo, ikiwa imefungwa chuma kikubwa Kwa nyuma chenye mapanga makali ambayo hutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ambayo inatumika kulima mashamba makubwa mbadala na jembe la mkononi, kwa kuwa trekta hiyo ina vyuma vyenye ncha kali, ambavyo hutifua ardhi kwa haraka zaidi.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi mapana, ikiwa ina vyuma vikubwa vilivyofungwa kwa nyuma ambavyo vina mapanga makali, yanayokata nyasi refu, zilizopo mashambani. Ikiwa ni hatua ya uandalizi wa kupandwa mazao.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta, ikiwa inavuta vyuma vizito vyenye ncha kali, ambavyo vinazunguka na kutifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta ikiwa na matairi makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikishika chuma kizito kwa nyuma ambacho kina mapanga makali yanayokata nyasi refu, ikiwa ni juhudi za uandaaji wa mashamba kwaajili ya kupanda mazao.

Mashine za kisasa ambazo zinapita katika barabara maalum iliyotengenezwa katikati ya mazao yaliyopandwa kwa mstari uliyonyooka. ikiwa inabeba vifaa mbalimbali vinavyotumika pia ikibeba mazao ambayo yanavunwa.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye mataili makubwa ya nyuma na ya mbele madogo, ikiwa inavuta chuma kizito kilicho na mapanga yenye ncha kali, yanayo zunguka kutifua ardhi au udongo ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Mitambo ya kisasa ambayo inajiendesha yenyewe inayotumika kutoa usaidizi wa uangaliaji wa mazao yaliyopandwa kwa kuangalia hali ya joto, mwanga upatikanao, kiasi cha maji kinachohitajika na upuliziaji wa dawa.

Mashine za kisasa mbazo zinajiendesha zenyewe zikiwa zimetengenezewa barabara maalumu katikati ya mmazao, ambazo hutumika kubeba vifaa mbalimbali pamoja na mazao yaliyopandwa.

Mashine ya kisasa ambayo inasukumwa kwa kutumia mikono miwili, yenye injini inayotumia mafuta ambayo huzungusha vyuma vikali vinavyotifua ardhi au udongo, ili kurahisisha wakati wa upandaji wa mbegu.

Wafugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika eneo lenye uwazi mkubwa, ambalo limechimbwa na kujazwa maji masafi na kufungwa wavu kwa juu, ambao unawalinda samaki hao wasiliwe na ndege.

Wafugaji wa samaki unaofanyika ndani ya tenki dogo lililotengenezwa kwa kutumia kioo, ndani kukiwa na maji safi pamoja na maua yamemea inayopendezesha sehemu hiyo yenye mwanga utokanao na taa zilizofungwa juu.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali unaofanyika katika sehemu ndogo ya bwawa kubwa lililo na maji mengi, kukiwa na vijana wanaokarabati au kutengeneza sehemu hiyo, wakileta vifaa mbalimbali wakitumia magari.

Ufugaji wa samaki wenye rangi tofautitofauti, unaofanyika katika tanki dogo, ambalo limetengenezwa kwa kutumia vioo, likiwa na maji safi, pamoja na maua ya mimea ndani yake, pia kukiwa na mwanga wa kutosha.

Ufugaji wa samaki unaofanyika katika visima vikubwa vilivyo na maji masafi, ambapo samaki hao huogelea wakijitafutia chakula juu kukiwa kumefunikwa kwa kutumia wavu ili kuwalinda samaki wasiliwe na ndege.

Ufugaji wa samaki wenye rangi ya dhahabu, wakiwa katika maji masafi yaliyoko katika tanki lililotengenezwa kwa kutumia kioo, kukiwa na mwanga wa kutosha na samaki hao wakiwa wanajitafutia chakula.

Ufugaji wa samaki wa aina mbalimbali, unaofanyika katika visima vikubwa; vilivyotengenezwa kwa kutumia matofali na kutengwa katika makundimakundi ya samaki wa aina moja.

Mazingira ya msituni kukiwa mwamba mkubwa ulio na pango chini yake ambapo mtalii anachungulia akipunga mkono, pia kukiwa na miti mirefu na vichaka pamoja na daraja lililotengenezwa kwa kutumia mbao.

Vijana wa kiume wakiwa wamesimama katika eneo lenye uwazi mkubwa, ukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani wakiwa wameshikilia beleshi, kwa ajili ya kuchimba shimo ili kupanda mche wa mti.

Mtu mzima jinsia ya kiume akiwa anamwagilia miche ya miti iliyooteshwa katika vikaratasi vidogo, vilivyo na udongo wenye mbolea pamoja unyevuunyevu, ambao uansaidia miche hiyo kukua.

Bwana shamba akiwa anafanya ukaguzi wa miche midogo ya miti ambayo imepandwa katika vifuko vidogo vya plastiki, vilivyo na udongo ulio na mbolea pamoja na unyevunyevu unaosaidia miche ya miti hiyo kukua na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Mazingira ya misituni kukiwa na miti minene na mirefu, ambapo kuna mto unaotiririsha maji taratibu, ambapo juu yake kuna daraja lililotengenezwa lililotengenezwa kwa mbao, linaosaidia watembea kwa miguu kuvuka mto huo.

Mazingira ya msituni kukiwa na miti mirefu pamoja na vichaka vilivyofunga, kukiwa na barabara ya vumbi iliyochorwa mstari wa rangi nyeupe, uliyo na mshale kwa mbele unaelekeza njia ya kupita.

Vijana wawili wakiwa katika ukaguzi wa miche ya miti midogo iliyopandwa katika vikaratasi, ambavyo ndani yake vina udongo wenye rutuba pamoja na unyevu unyevu unaosaidia miche hiyo kukua na kupangwa katika makundi ya miti ya aina moja.

Ulimaji wa Mboga za Majani ambazo zimestawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, yenye maji yaliyo na virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia mimea hiyo kukua kwa haraka.

Zao la mboga za majani ambazo zinaoteshwa kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake kuna maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani, ambayo zinaoteshwa katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, yaliyo na maji ambayo yana dawa na virutubisho muhimu vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

"Mboga za majani zilizopandwa katika kikarai kidogo, ambacho ndani yake kina maji yanatokanayo kwenye ndoo iliyopo chini. maji hayo yana dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo."

Upandaji wa mazao au mboga za majani ambazo zinachipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe. Ndani yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukuwa.

Ukulima wa kisasa usiotumia udongo bali mimea hukua kwa kutumia maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mazao hayo kukua. Yakiwa yamepandwa katika mabomba ya maji.

Upandaji wa mazao usiotumia udongo, bali huchipua kutoka katika matundu ya mabomba ya rangi nyeupe ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mazao au mboga za Majani zinazochipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mazao yanayostawi kwa kupitia matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua pasipo kutumia udongo.

Upandaji wa mboga za majani zinazostawi katika matundu madogo ya mabomba ya rangi nyeupe, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa kisasa wa mazao yanayostawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambayo ndani yake yana maji yenye dawa, pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa na virutubisho vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani ambazo zinastwawi kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ndani yake kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa mboga za majani zinazostawi kupitia katika matundu ya mabomba marefu, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mboga za majani au mazao yanayostawi kutoka katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambapo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao yanayochipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu, ambapo mizizi udumbukia katika maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Mboga za majani ambazo miche yake imechomoza katika mfuniko ulio na vitobo, chini kukiwa na mizizi ambayo hudumbukizwa kwenye ndoo yenye maji, yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu, vinavyosaidia katika ukuaji wa mbuga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo, bali mimea hiyo huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu meupe ambayo ndani yana dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Kijana wa kike ambae anakagua mazao yaliyochipua kutoka katika mabomba marefu, ambayo ndani yake yana virutubisho muhimu vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani, unaofanyika katika matundu ya mabomba; ambapo ndani yana maji yenye virutubisho pamoja na dawa zinazosaidia mimea hiyo kukua, pia kukiwa na mwanga unaotolewa na taa zilizofungwa juu.

Mazao yakiwa yamechipua katika mfuniko wa karai, huku chini mizizi ikiwa inadumbukizwa kwenye maji yaliyo na dawa pamoja na virutubisho muhimu; vinavyosaidia mimea hiyo kukua.

Upandaji wa mboga za majani usiotumia udongo, bali miche huchomoza katika matundu ya mabomba marefu. Ndani yake yakiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia mboga hizo kukua.

Ulimaji wa kisasa wa mboga za majani aina ya "chinese", ambazo zinastawi kutoka katika kikarai kidogo kilicho na bomba la maji yaliyo na dawa na virutubisho yanayosaidia mimea hiyo kwa kuwa pasipo kutumia udongo.

Mboga za majani zilizopandwa katika mabomba marefu, zikichipua kutoka katika matundu madogo ya mabomba hayo, ndani kukiwa na maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaidia katika ukuaji wa mboga hizo.

Upandaji wa kisasa wa mboga za majani usiotumia udongo bali mimea huchipua kutoka katika matundu ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, yaliyo na maji yenye dawa pamoja na virutubisho vinavyosaidia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Upandaji wa mazao usiotumia udongo bali miche ya mazao huchomoza katika matundu madogo ya mabomba marefu ya rangi nyeupe, ambayo ndani yana maji yenye dawa pamoja na virutubisho, vinavyosaiia katika ukuaji wa mimea hiyo.

Ulimaji wa zao la nyanya ambazo zimestawi vizuri kutoka katika miche mirefu ya rangi ya kijani, nyanya hizo zikiwa tayari kwa ajili ya kupelekwa kiwandani ya uchakataji, ili kubadilisha na kuhifadhia vizuri na kwenda kutumika na watu.

Ufugaji wa ng'ombe wa kisasa walio na rangi nyeusi na nyeupe, wakiwa katika zizi kubwa lililotengenezwa kwa chuma. Ng'ombe hao upelekwa viwandani ili kuchinjwa na nyama zao kupimwa na kuhifadhiwa vizuri, ili kupelekwa kwenye maduka makubwa kwa ajili ya mauzo.

Zao la vitunguu ambavyo ni vya rangi nyekundu vilivyo vunwa na kukusanywa katika sehemu moja, vikiwa vinapakiwa katika makreti, ili kupelekwa viwandani kwa ajili ya usindikaji au uchakataji, na kuhifadhiwa vizuri ili viende vikauzwe.

Mashine ya kisasa iitwayo trekta yenye matairi ya nyuma makubwa na ya mbele madogo, yanayopita katikati ya shamba katika mazao yaliyolimwa kwa mstari iliyonyooka; ikiwa inamwagilia maji au dawa kupitia bomba refu lililofungwa kwa nyuma.

Ufugaji wa kuku unaofanyika katika chumba chenye nafasi kubwa, kukiwa na vyombo vilivyotengenezwa ambavyo hutumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji, kuku hao hupelekwa viwandani kuchinjwa na nyama yao kuandaliwa vizuri na kuhifadhiwa ili kupelekwa kwa ajili ya mauzo katika maduka makubwa au masokoni.

Mashine kubwa na ya kisasa inayoendeshwa na dereva, ambayo husaidia katika zoezi la uvunaji wa zao la ngano, ikiwa na mapanga makali yanayozunguka, ambayo hukata vichwa vya ngano na kuvihifadhi sehemu maalumu, kisha kupelekwa viwandani kwa utengenezaji wa unga.

Sehemu ndogo iliyotengwa kwa ajili ya ulimaji wa mazao yanayopelekwa viwandani kuchakatwa, yakiwa yamefunikwa kwa uzio wa vitambaa vyeupe, vinavyodhibiti mwanga wa jua unaoingia katika mazao hayo, pamoja na kuzuia vijidudu au wanyama wasifanye uharibifu.

Sehemu maalum iliyotengwa na kuandaliwa, ikipandwa mazao mbalimbali na kufunikwa kwa kutumia vitambaa vyeupe, ambavyo hudhibiti mwanga wa jua pamoja na kuzuia wanyama na wadudu wasi haribu mazao hayo ambayo hupelekwa viwandani na kuchakatwa ili kuwa bidhaa inayo kutumika na watu.

Mfumo wa umwagiliaji, unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba ya maji hulazwa sehemu ambazo mazao yamepangwa kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari, kukiwa na mabomba yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo, ambayo yanadondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika mashambani ambapo mabomba marefu hulazwa kisha kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone na kusababisha udongo kuwa na unyevunyevu kwa muda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo mabomba marefu hulazwa na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone, na kufanya udongo kuwa na unyevuunyevu mda wote.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba yaliyo pandwa mazao kwa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa katikati ya mistari hiyo, na kutobolewa matundu madogo ambayo yana dondosha maji kwa njia ya matone kwenye miche iliyooteshwa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa mistari kukiwa na mabomba yaliyolazwa katika mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo inayoachwa katikati, ambapo maji hutiririka kufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji ambao unatumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba la maji hulazwa na kutoborewa matundu ambayo hurusha maji kwa nguvu kubwa, yanayomwagika kwa nguvu kubwa.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, yenye mazao ambayo yamepandwa kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, kukiwa na mabomba marefu yanayolazwa katika miche hiyo, kisha kutobolewa matundu madogo ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba, ambayo yanapandwa mazao kwa mpangilio wa mistari iliyonyooka, ambapo mabomba ya maji hulazwa kwenye mistari hiyo na kutobolewa matundu madogo, ambayo hudondosha maji kwa njia ya matone.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa mpangilio wa matuta, kukiwa na mifereji midogo iliyoachwa katikati baina ya tuta, ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa, ambapo bomba refu hulazwa na kutobolewa maundu makubwa yanayorusha maji yanayotiririka katika mifereji midogo ambayo hutokea katikati ya matuta.

Mfumo wa umwagiliaji unaotumika katika mashamba makubwa yaliyopandwa mazao kwa njia ya matuta, ambapo nafasi huachwa kati ya tuta na tuta, ambapo maji hufuata mkondo huo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na vichaka vidogo na nyasi za rangi ya kijani, kukiwa na barabara refu ya vumbi ambayo hutumiwa na magari; kwa mbali kukionekana mlima mrefu.

Mandhari mazuri na yakuvutia yaliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na miti, na vichaka vinene vilivyofunga na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na miamba mirefu iliyotengeneza vilima, ambavyo vinabarafu na seluji iliyo kwa juu katika kilele huku chini kukiwa na miti pamoja na vichaka vya majani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na dimbwi lililojaa maji yaliyotulia, likiwa limezungukwa na vilima na mabonde pamoja na miti mirefu na vichaka vya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vilima virefu vilivyo na miti na vichaka pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani, kukiwa na wingu zito lililotanda angani.

Mandhali nzuri na ya kuvutia, iliyo na vilima virefu pamoja na mabonde, miti ni membamba na mirefu, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, na nyumba chache za watu ambao huishi mahali hapo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na eneo kubwa lenye uwazi, likiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na mfereji mwembamba unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kuelekea ukanda wa chini.

Mazingira yaliyo na uwazi mkubwa kukiwa na nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, miti michache kwa idadi ikiwa ni miwili pamoja na anga la rangi ya bluu.

Mazingira yenye uwazi mkubwa wenye nyasi fupi zilizokauka za rangi ya njano, kukiwa na mti mmoja wenye matawi juu, pamoja na safu za milima ambazo hazionekani vizuri, kutokana na ukungu uliotanda sehemu hiyo.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama yenye nyanyasi fupi na kavu kukiwa na mnyama simba ambaye amelala kwenye nyasi hizo kwa mbali, kukiwa na majengo ya ghorofa ambayo ni makazi ya watu au maofisi.

Mazingira yenye eneo kubwa la uwazi, likiwa na vichaka vidogo pamoja na mto unaotiririsha maji taratibu, kutoka upande wa juu kushuka upande wa chini.

Mandhari nzuri na ya kuvutia, iliyo na mto mkubwa unaotiririsha maji masafi taratibu. Pembezoni kukiwa na vichaka na miti mirefu ya rangi ya kijani, ambayo imestawi vizuri kutokana na upatikanaji ya maji ya kwenye mto huo.

Mandhari nzuri na yakuvutia iliyo na mto unaotiririsha maji taratibu kutoka ukanda wa juu kuelekea ukanda wa chini, pembezoni kukiwa na vichaka vidogo pamoja na miti mirefu ya rangi ya kijani.

Mandhari nzuri na inayovutia yenye miti mirefu, vichaka pamoja na nyasi fupi za kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima mirefu, na wingu jeupe lililotanda angani.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na dimbwi kubwa lililojaa maji masafi yaliyotuama, pembezoni likiwa limezingirwa na miti mirefu, vichaka vya kijani huku angani kukiwa na wingu jeupe lililotanda ambalo linaonekana pia katika uso wa dimbwi hilo.

Madhari nzuri na ya kuvutia iliyo na vichaka vidogo vidogo na nyasi fupi za rangi ya kijani, kwa mbali kukiwa na safu za milima na jua likiwa linazama upande wa magharibi likitoa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mandhari nzuri na ya kuvutia iliyo na milima mirefu yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, na sehemu za chini za milima hiyo ikiwa na miti mirefu na anga likiwa limetanda wingu la rangi nyeupe.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya mbuga za wanyama, kukiwa na nyasi fupi zilizokauka pamoja na mnyama swala akiwa anaruka barabara ya vumbi ambayo hutumiwa na magari, kwa mbali kukiwa na jua linazama upande wa magharibi likitoa mwanga hafifu wa rangi ya njano.

Mandhari nzuri na ya kuvutia yenye miamba mikubwa ambayo imejikusanya na kujitengeneza kama mlima, ikiwa na theluji au barafu iliyoganda ya rangi nyeupe katika kilele cha miamba hiyo.

Mandhari nzuri na yakuvutia ya yenye miti minene na mirefu kukiwa na maji yanayo tiririka taratibu katika mfereji mdogo. Nyakati ni za jioni jua likuenda kuzama upande wa magharibi likitoa mwanga wa njano hafifu.

Mazingira mazuri na ya kupendeza; yenye vilima virefu pamoja na mabonde, kukiwa na miti mirefu, nyasi fupi za rangi ya kijani na angani kukiwa na wingu la rangi nyeupe lililotanda.

Ufugaji wa nyuki unaofanyika katika maboksi madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, kukiwa na nyuki wengi kutoka katika ncha inayopatikana kwenye maua au mimea.

Ufugaji wa mbuzi wa rangi nyeupe ambao wamejikusanya ndani ya zizi lililotengenezwa kwa kutumia mbao na miti mirefu, wakiwa wanahangaika kujitafutia chakula.

Ufugaji wa mbuzi unaofanyika katika zizi lilitotengenezwa kwa kutumia mbao pamoja na mabati. Mbuzi wakiwa wanapewa tawi la mti lenye majani, na kijana aliesimama katika upande wa nje wa zizi hilo.

Wamama wawili wakiwa wanafanya shughuli za ufugaji wa mbuzi, mwenye manyoya ya rangi nyeupe, wakimfunga kamba shingoni, ili asiweze kula mahindi ambayo yameoteshwa pembezoni mwa shamba hilo.

Ufugaji wa kuku wengi ambao wamejikusanya ndani ya banda, lililotengenezwa kwa uzio wa mabati, kukiwa na vyombo maalumu ambavyo vinatumika kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Ufugaji wa kuku wenye rangi nyeupe wakiwa katika chumba chenye mwanga wa kutosha, ambapo kuna vyombo maalumu, vilivyotengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika vikopo vidogo, ndani yake kukiwa na udongo wenye rutuba pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja, ndani ya eneo kubwa.

Mbegu za mazao ambazo zimepandwa katika vikopo vidogo, vilivyo na udongo wenye mbolea na unyevuunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani, na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja.

Vijana wanne wakiwa wamesimama mbele ya bustani ndogo, ambayo imelimwa kwa mistari iliyonyooka, wakiwa wanapanda mbegu za mazao, wakichimbua vishimo vidogo na kufukia kwa mikono.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa katika vifurushi vidogo na kupangwa katika mistari miwili, ikiwa inauzwa, mfano; ni maharage aina mbalimbali, mahindi, mtama, mchele na bidhaa nyinginezo.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika kifungashio kilicho tengenewa kwa kutumia plastiki, kikiwa na jina la kampumi iliyo tengeneza mbegu hio jina la mbegu pamoja na uzito wa kifungashio hicho.

Mbegu za mazao zikiwa zime hifadhiwa vizuri katika paketi iliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki, kukiwa na jina la mbegu hizo kwenye paketi hiyo pamoja na uzito.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia yaliyopangwa katika mistari iliyonyooka, ili kuuzwa mfano ni maharage aina mmbalimbali, mahindi pamoja na mchele.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika paketi za plastiki ili zisiweze kuharibika, na kupangwa katika rafu za chuma kukiwa na vibandiko vyenye jina pamoja na bei za mbegu hizo.

Upandaji wa mbegu za mazao unaofanyika katika makopo madogo, yaliyo na udongo wenye mbolea pamoja na unyevunyevu unao saidia mbegu hizo kuchipua katika miche midogo ya rangi ya kijani; na kupangwa katika makundi ya mazao ya aina moja katika sehemu kubwa iliyo na uwazi.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba kwa mpangilio wa mistari iliyo nyooka kukiwa na mabomba marefu yaliyo lazwa yakitobolewa na kutoa maji kwa njia ya matone kwa mimea hiyo zilizochopua katika miche midogo ya rangi ya kijani kibichi

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika makopo madogo, ambayo yana udongo ulio na mbolea pamoja na unyevunyevu, unaosaidia mbegu hizo kuchipua katika mimea midogo ya rangi ya kijani.

Mbegu za mazao au mboga za majani, zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki, na kupangwa katika rafu za chuma, kila mmoja ikiwa na kibandiko cha bei inayouzwa.

Mbegu la zao la kabichi zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika kifungashio kilichotengenezwa kwa kutumia plastiki, ambako kuna jina la mbegu hiyo, uzito wa kifurushi hicho pamoja na picha ya kabichi.

Mbegu za mazao zilizohifadhiwa vizuri katika mfuko uliotengenezwa kwa karatasi ngumu, ikiwa ina jina la kampuni iliyotengeneza mbegu hizo, pamoja na uzito ambao ni kilo mbili.

Mbegu za mazao zikiwa zimepandwa katika mashamba kwa mpangilio wa mistari, ambapo kuna mabomba marefu yaliyolazwa katika mistari hiyo yaliyotobolewa na kudondosha maji kwa njia ya matone, katika mbegu hizo inayosaidia kuchipua katika miche midogo.

Mbegu za mazao mbalimbali zikiwa zimehifadhiwa katika magunia na kukusanya katika sehemu moja kwa ajili kuuza; mbegu hizo ni: maharage, mahindi, ulezi, mchele, ngano, na bidhaa nyingine nyingi.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyo tengenezwa kwa kutumia plastiki ili zisiweze kuharibika, kukiwa na jina la mbegu hizo katika paketi pamoja na picha ya mazao pindi itakapo kua na uzito wa paketi hiyo.

Mbegu za mazao zikiwa zimehifadhiwa vizuri katika paketi iliyo tengenezwa kwa kutimia pastiki, ikiwa na jina la mbegu hiyo pamoja na picha ya mmea pindi utakapooteshwa na kukua.

Mbwa mwenye manyoya ya rangi nyeusi akiwa ametoa kichwa nje ya mlango akichungulia wa banda dogo ambalo limetengenezwa kwa kutumia mbao, juu likiwa na paa la mabati.

Nembo iliyotengenezwa kwa rangi ya bluu na kijani, yenye umbo la duara; katikati kukiwa na vichwa vya: mbwa, paka, pamoja na ndege. Kukiwa na maandishi yaliyoandikwa "Pet Care", kumaanisha kuwa wanajali wanyama.

Banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na milango miwili isiyo na madirisha, juu kukiwa na paa lililotengenezwa na bati; pia kuna sufuria ndogo ambazo zimetengwa kwa ajili ya malisho ya chakula. Mabanda hayo hutumika kufugia mbwa.

Mabanda madogo yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao yakiwa na mlango pamoja na dirisha, ambalo limetengenezwa kwa wavu na paa lenye bati ambapo mabanda hayo hutumika kufugia mbwa.

Madaktari wawili wa wanyama wa kike na wa kiume wakiwa wanatoa huduma za matibabu kwa mbwa, aliyesimama juu ya meza. Wa kike akiwa anamchoma sindano ya masikio na wa kiume akiwa anaandika kile ambacho anaambiwa.

Mbwa akiwa katika banda lililotengenezwa kwa kutumia mianzi pamoja na paa la bati, akiwa anakula chakula katika sehemu maalumu, iliyotengenezwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbwa wawili wenye rangi nyeusi na kahawia wakiwa wamekaa nje ya banda lililotengenezwa kwa kutumia chuma kizito pamoja na wavu, Ambapo Hutumika kama sehemu yao ya kulala au kuwafugia.

Bango au tangazo ambalo lina maandishi yanayoonyesha huduma mbalimbali zinazotolewa na kliniki ya wanyama, ambayo inajali wanyama kama vile mbwa, paka ambao picha zao zimeonyeshwa kwenye tangazo hilo.

Mbwa mdogo ambaye amefungwa cheni shingoni, akiwa ndani ya kibanda kidogo, ambacho kina mlango uliotengenezwa kwa wavu, ambapo amefungiwa ili asiweze kutoka.

Mbwa wa rangi tofautitofauti wakiwa wamejikusanya katika eneo lenye uwazi mkubwa, kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani, mbwa hao wakiwa wamefungua vinywa na ulimi ukidondosha mate na meno yao yakiwa na ncha kali.

Banda dogo lililotengenezwa kwa kutumia mbao, likiwa na mlango mmoja na dirisha lililotengenezwa kwa kutumia wavu, na paa labati kibanda hicho kinatumika kwa ajili ya kufugia au kuhifadhia mbwa.

Mbwa wawili wakiwa ndani ya banda au uzio uliyotengenezwa kwa chuma pamoja na wavu kukiwa na sehemu maalumu, ambazo zimetengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Mbwa watatu wenye manyoya ya rangi nyeupe wakiwa katika mabanda yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na wavu katika ukuta, kukiwa na sehemu maalumu ambazo zimetengwa kwa ajili ya malisho ya chakula pamoja na maji.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wakubwa wakiwa wanatembea katika barabara ya vumbi, huku kukiwa na gari linalopita pembeni yao, pia kukiwa na mto unaotiririsha maji taratibu.

Mnyama wa porini ambaye ni nyani, anayetembea kwa kutumia miguu minne akiwa na manyoya mengi ya rangi nyeusi, pamoja na mkia mrefu ambao unamsaidia katika kuruka, kwenye mti mmoja kwenda kwenye mti mwingine.

Wanyama wa mbugani ambao ni twiga wenye shingo na miguu mirefu, wakiwa na mabaka baka ya rangi ya kahawia na nyeupe, wamesimama katika barabara ya vumbi pembezoni kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani pamoja na miti mirefu.

Wanyama wa porini ambao ni tembo wadogo, wakiwa wananyweshwa maziwa kupitia chupa refu, na kijana alievaa koti ndefu la rangi ya kijani pamoja na mabuti miguuni, wakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa mbao, na watu wakiwa nje ya uzio wakiwatazama na kuwapiga picha.